Hawani huduma centre, sehemu hili ni sehemu ambalo serikali imetenga ili watu waweze kupata huduma kwa haraka. Watu hawa wamesimama wanangoja ili waweze kuhudumiwa.

Hapa ni kotini ambapo tunawaona majaji ambao wamesimama, kotini ni sehemu ambapo watu wanapeleka kesi zao iliziweze kuamuliwa na majaji ambao watatoa uamuzi wa kuridhisha.

Hapa ni kiwanjani. Uwanja huu ni wa Nyayo National Stadium, uwanja huu unapatakina katika jiji la Nairobi. Tunawaona mashabiki kwa uwanja wanasubiria mpira wa kandanda uweze kuchezwa.

Hao ni wachezaji wa mchezo wa kandanda, wachezaji hawa wako uwanjani wanashangilia hii ni baada ya kufunga bao ama kushinda mechi ambao walikuwa wanacheza.